Katika duka hili, kuna vifaa vya urembo. Rafu nyeupe zimepambwa kwa bidhaa mbalimbali. Shingo za bandia nyeusi zimevalishwa mikufu maridadi zenye kung'aa, zikionyesha uzuri wa vito. Mikoba ya wanawake ya rangi tofauti imepangwa kwa ustadi kwenye rafu.

Duka la vitu na vifaa vya mitindo limepambwa vizuri kuna rafu kadhaa zilizo jaa pete, shangaa na vikuku zimepangwa kwa umaridadi. Kofia za maridadi na mikoba ya wanawake pia zimetundikwa zikionyesha bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa la nguo labda jumla au maduka makubwa. Safu ndefu za nguo zimening'inizwa kwenye chuma zikionyesha aina mbalimbali za mavazi. Upande wa kulia kuna sehemu iliyotengwa kwa ajili ya nguo za watoto.

Duka la vifaa vya mitindo, lina bidhaa mbalimbali kwa mpangilio mzuri. Manekeni amevalia kofia kubwa yenye urembo na sakafu akionyesha vitu vya shingo. Juu ya meza, shanga, pete na miwani ya jua zimepangwa kwa uangalifu.

Duka la nguo la Levis likiwa na milango ya kioo. Ndani ya duka na mankini waliovalia nguo za maridadi. Nembo kubwa nyekundu ya Levis imetundikwa juu ya mlango ikivutia macho ya wateja.

Duka la nguo limejaa mashati yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye rafu, mashati mengi yamewekwa kwenye paketi za plastiki yakionyesha rangi na mfumo mbali mbali. Nyuma ya mashati yaliyo pangwa kuna suti nyingi zilizoning'inizwa kwenye makabati zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi ya kiume.

Duka kubwa la nguo likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Nguo zimetundikwa kwenye rafu na stendi zikionyesha aina nyingi za mavazi. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu maalum vikiongeza urahisi wa kuchagua.

Hii ni ndani ya duka kubwa la nguo likiwa na safu ndefu za nguo zilizoning'inia kwenye vibao. Aina mbalimbali za nguo kuanzia mashati hadi suruali zimepangwa vizuri kwenye rafu na hangers . Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia wengine wakiwa wamevaa barakoa.

Duka la bidhaa za wanawake likiwa na rafu nyeupe zilizojazwa vifaa mbalimbali. Kwenye rafu hizo kuna mikoba, miwani ya jua, kofia na vitu kama vile shanga na Pete. Juu ya duka kuna bango kubwa lenye picha ya wanawake wawili na anwani ya tovuti.

Duka la nguo la mrp likiwa na ishara kubwa inayoangaza juu ya mlango wake. Ndani ya duka nguo mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na stendi zikionyesha mkusanyiko mpana wa mitindo.

Maduka ya nguo yamejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo jeans na jaketi. Reki za nguo zimening'inizwa kwa wingi zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi. Kuna mifuko ya kubebea mikono na bidhaa nyingine za ziada zilizopangwa kwenye rafu za juu.

Kituo cha ununuzi cha Woolworths kimefunguliwa kikialika wateja kuingia. Milango mikubwa ya vioo imefunguka ikionyesha ndani ya duka lenye taa nyingi. Ndani, mankini zimevalishwa nguo na bidhaa nyingine za rejareja zinaonekana zikiwa zimepangwa.

Safu ndefu ya nguo zilizopangwa vizuri kwenye chuma cha kuning'inia. Nguo nyingi zina michoro na rangi tofauti kama vile maua, michirizi na maumbo ya kijiometri. Zimepachikwa karibu karibu kuashiria mkusanyiko mkubwa au duka la nguo.

nguo limejaa mavazi ya rangi mbalimbali iliyopangwa kwenye safu na viraka . Upande wa kulia, nguo za zambarau na bluu zimening'inizwa kwa utaratibu zikionyesha mitindo tofauti . Katikati ya duka, nguo za kike na mikoba zimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe.

Muonekano wa ndani wa duka kubwa, likionyesha bidhaa zilizopangwa vizuri. Sakafu ina vigae safi, likitoa muonekano wa kisasa na nadhifu. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo viatu na nguo.

Limejaa mapambo ya kipekee. Lina mapambo ya ndani yenye rangi. Ndani imepakwa rangi ya kijani kibichi na zambarau ikiongeza mvuto wa kipekee. Katikati, katika upande wa kushoto, rafu za mbao zimepambwa kwa bidhaa za urembo na zawadi.

Duka kubwa la kisasa la nguo likiwa limejaa mavazi maridadi ya kisasa . Nguo zimetundikwa kwenye reki zikiwapa wateja nafasi ya kuzitazama vizuri. Kwenye rafu za mbao zilizopangwa, kuna vitu vingine vya mapambo na vifaa.

Duka la nguo la Manix likiwa limejaa bidhaa mbalimbali za kiume, zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu na hangers . Kwa upande wa kushoto, kuna kabati kubwa lenye vioo likiwa limejaa mashati yaliyokunjwa vizuri, yalipangwa kulingana na rangi au saizi.

Rafu za kisasa za rangi nyeupe zimepangwa kwa uangalifu zikiwa na bidhaa mbalimbali za mapambo na mikoba. Mikoba ya kifahari ya rangi tofauti na viatu vya kisasa vimewekwa juu ya rafu ikionyesha mtindo na anasa.

Maonyesho ya magari mapya yapo ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha makubwa. Magari kadhaa yameekwa kwenye mstari yakionyesha rangi na mifano tofauti. Mwanga wa jua unapenya kupitia madirisha ikiangazia magari na sakafu safi.

Kiti cha nyuma cha gari chenye rangi ya kahawia nyepesi. Kiti hicho kinaonekana kimetunzwa vizuri kikiwa na muundo wa kisasa na kustarehesha. Armless imewekwa katikati ikiongeza faraja.

Gari la zamani aina ya Mercedes Benz limeegeshwa chini ya banda. Rangi yake ya kijivu inang'aa kidogo kutokana na mwanga huku mlango wa abiria ukiwa wazi. Muundo wake wa zamani unaonekana wazi ukikumbusha enzi za magari imara.

Hifadhi ya magari imejaa ikiwa na magari matatu ya kisasa yaliyosimama kwenye eneo lenye nyasi. Gari la kwanza ni jeusi likifuatiwa na gari la bluu na la tatu ni jeusi, yote yakiwa yanafanana na magari yanayopatikana nchini.

Gari aina ya Toyota Hilux likiwa limeegeshwa barabarani .Mlango wa upande umeachwa wazi labda likisubiri abiria au likipakia mzigo. Nambari la gari KBR 963V inaonekana wazi mbele ikionyesha usajili wa Kenya.

Gari aina ya pick up lenye rangi ya kijani kibichi iliyo kolea limesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi fupi. Gari hili lina milango minne na sehemu ya kubebea mizigo nyuma likionyesha kuwa ni gari lenye uwezo wa kusafirisha abiria' a mizigo.

Magari kadhaa yaliyopaki kwenye eneo lenye nyasi. Miti mingi imesimama nyuma ikitoa kivuli cha asili. Watu wachache wanaonekana wamesimama karibu na magari labda wakiongea au wakisubiri. Anga ni safi la bluu likionyesha hali ya hewa nzuri.

Wafanyabiashara kadhaa wamesimama kwenye eneo kubwa la maegesho, wakionyesha magari mapya yaliyopangwa kwa safu. Magari hayo yana rangi mbalimbali kama vile buluu , nyekundu na nyeupe, yakiashiria chaguo nyingi kwa wananunuzi.

Magari kadhaa yamepaki kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Miti mirefu imesimama nyuma ikitoa kivuli na madhari ya asili. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na magari wengine wakiogea. Anga ni safi na wazi.

Gari jeupe la abiria SUV limeegeshwa kwa eneo la wazi, magurudumu yake yana rimu nyeusi na fedha. Nyuma ya gari kuna uzio mweusi wa chuma na miti michache . Anga ni la wazi na jua lina ng'aa. Namba ya usajili wa gari unaonekana.

Gari dogo jeupe aina ya Suzuki Auto limesimama kwenye eneo lenye lami. Gari hilo lina milago minne na muundo mfupi likionyesha kuwa linafaa kwa matumizi ya mjini. Namba za usajili za Kenya zinazonekana mbele ya gari zikidhibitisha eneo la Nairobi Kiambuu county.

Gari dogo la abiria aina ya van likiwa na rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la mawe madogo madogo. Magurudumu ya gari yana rimu zenye rangi ya shaba zikiongeza mvuto wa kipekee.

Magari mawili yametiwa kwenye eneo lenye nyasi na miti. Mwanamke amevalia koti jeusi nene na suruali ya jeans akiondoka katikati ya pamba. Gari moja ni la rangi ya bluu na jingine ni Lori kubwa la kubeba mizigo.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi, likiwezekana ni eneo la maegesho lisilo rasmi. Katikati kuna gari jeusi likiwa limeegeshwa mbele kidogo ya magari mengine. Upande wa kushoto kuna gari jeupe, na kulia kuna gari la blue .

Uwanja mkubwa umejaa magari mengi mapya, yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu. Magari haya ni ya aina tofauti huku mengi yakiwa SUV na sidani, yaliyopakwa rangi mablimbali. Kuna idadi kubwa ya magari meupe na meusi, na baadhi yana rangi za kahawia na fedha.

Soko limejaa mazao mengi mapya yakiwemo matunda na mboga mbalimbali. Bidhaa zimepangwa kwa uangalifu katika rundo kubwa zikionyesha wingi wa mavuno. Wafanya biashara wamekaa katikati ya rundo hilo.

Shanga la mapambo mengi ya rangi mbalimbali yamening'inia kwa wingi. Kila kitu kimetengenezwa kwa ustadi kikionyesha utamaduni tajiri wa sanaa ya shanga. Baadhi ya shanga zinaonekana kuwa shingo huku zingine zikiwa vikukuu au mapambo mengine.

Sehemu ya kuuzia nyama. Vipande vingi vya nyama safi viko ndani ya kioo cha duka. Nyama ya ng'ombe imetundikwa juu ya kaunta ikionyesha aina mbalimbali za nyama zinazouzwa. Wafanyikazi wawili wanaonekana wakishughulikia wateja na kupanga nyama.

Bodi na standi za kuuza bidhaa mbalimbali zimejaa vitu vya sanaa na mapambo zikionyesha soko lenye shuguli nyingi. Kwenye upande wa kushoto kuna ubao uliojaa vikuku na pete za rangi mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu.

Rundo kubwa la viatu limening'inizwa kutoka kwenye dari likionyesha duka la viatu au soko. Viatu hivyo ni vya aina mbalimbali vikiwemo vya michezo, buti na viatu vya kawaida vikiwa vimetundikwa kwa kamba au ndoano.

Chumba kimejaa kazi za sanaa na mapambo mbalimbali zikiashiria duka la sanaa au nyumba ya sanaa. Kuta zimefunikwa kabisa na picha zilizopakwa rangi zenye mandhari ya kiafrika zikiwemo nyuso za jadi ,wanyama na maisha ya kila simu

Soko lenye shughuli nyingi lina wafanya biarasha na wateja. Bidhaa nyingi za matunda na mboga zimetandazwa chini, zikiunda rangi mbalimbali: chungwa, nyanya na matunda mengine yamepangwa kwa ustadi katika milundo.

Soko la ndani limejaa bidhaa mbalimbali za kuuza. Kuna vibanda vingi vilivyojaa nguo, ufundi wa mikono na zawadi. Shughuli nyingi za wanunuzi na wauzaji zinaendelea zikionyesha soko lenye wateja wengi.

Rundo kubwa la viatu mbalimbali vya michezo vinavyoelekea kupangwa kwa urefu limechorwa. Viatu hivyo vinaonekana kuwa vya aina tofauti na chapa mbalimbali vikiwa na rangi na miundo tofauti.

Soko la ndani la shughuli nyingi ambapo wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali kama vile parachichi na mboga zingine. Makasha ya mbao yaliyojaa bidhaa yamewekwa mbele yakipendekeza uuzaji wa mazao mabichi.

Barabara yenye udongo na matope inazugukwa na vibanda vya soko. Watu kadhaa wanatembea katikati ya vibanda wakifanya shughuli zao za kila siku. Mtu mmoja amekaa karibu na rundo la matofali ya saruji.

Rundo kubwa la vikapu na mapambo ya shanga yenye rangi nyingi na miundo tofauti. Vikapu vingi vimepangwa kwa urefu vikionyesha kazi ya mikono na rangi angavu kama vile blue ,kijani kibichi, nyekundu na njano.

Hili ni soko kubwa la ndani lenye paa la umbo la taa likitoa hisia ya ukumbi mpana ndani ya soko. Kuna vibanda vingi vilivyopangwa kwa safu vikiuza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo na kazi za sanaa na vitu vingine.

Hifadhi ya bidhaa mbalimbali za kiasili na viatu vimejaa vikionyesha soko lenye shuguli nyingi. Upande wa kulia kuna rundo la viatu vilivyopangwa kwa rangi na miundo tofauti vikiwemo viatu vya wazi.

Eneo hili kama soko la sanaa za mikono na bidhaa za kitamaduni. Safu ndefu ya sanamu za wanyama kama vile tembo na twiga vimetangazwa kwa mbao na kupangwa vizuri. Kuna pia vitu vingine vingi vya ufundi kama vile sahani za mbao na vinyago.

Viatu mbalimbali vimepangwa kwa uangalifu kwenye soko la wazi. Kiatu kimoja cha kahawia kimeangaziwa kikiwa na kamba za kuvutia. Viatu vingine vya rangi tofauti na mitindo vimepangwa kando yake, vikionyesha chaguzi nyingi.

Shughuli nyingi zinaendelea katika soko hili la wazi. Watu kadhaa wako karibu na rundo kubwa la nguo linalouzwa. Mtu mmoja anasukuma mkokoteni uliojaa nguo akionyesha bidii ya kibiashara. Nyuma vibanda vingine vimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo na bidhaa nyinginezo.

Kuna rundo kubwa la nguo za mitumba zilizotapakaa chini zikionyesha soko lenye shughuli nyingi. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana kutoka bluu, kijani, chungwa hata nyeupe. Watu wantafuta nguo kati ya rundo hilo.

Nyingi limejaa milundo ya viungo na nafaka mbalimbali. Mifuko mikubwa iliyojaa viungo vya rangi tofauti kama nyekundu, machungwa na kijani imepangwa kwa ustadi. Mchuuzi mmoja anaonekana amesimama nyuma ya meza yake akihudumia wateja.

Kati ya majengo, hili soko la kubwa la maduka mengi , nguo, viatu na bidhaa zingine zinauzwa. Ngazi pana zinaunganisha sakafu tofauti za jengo. Juu madirisha makubwa yanatoa mwanga wa asili ndani ya soko.

Hiki ni kibanda cha kuuza bidhaa mbalimbali hasa shanga na mikufu. Kimejengwa kwa mbao na bati, kikionyesha usanifu rahisi na wa kijadi. Ndani yake kuna meza iliyojaa bidhaa zilizopangwa vizuri zikivutia jicho.

Duka la wazi limejaa bidhaa za Sanaa na ufundi wa mikono zikionyesha utamaduni tajiri. Vinyago na sanamu za wanyama zimetundikwa na kupangwa kwenye rafu huku rangi mbali mbali zikiongezeka mvuto.

Hiki ni kibanda cha kuuza bidhaa za ufundi kikiwa kimejaa shanga na vitu vya mapambo ya rangi mbalimbali vilivyo tundikwa na kupangwa. Kuna masanduku mawili ya kuonyesha bidhaa yaliyo wekwa mbele yaliyo jaa herini na Pete za kuvutia.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa mbalimbali kama matunda, mboga na nafaka zinauzwa. Wafanyabiashara wamejipanga kwenye meza na vibanda vyao, huku wateja wakipita katikati ya njia zilizokuwa na shughuli nyingi.

Katika soko la wazi, maduka ya ufundi na uchoraji yamepangwa kwa uangalifu. Upande wa kulia kuna picha nyingi zilipakwa rangi zenye mandhari ya kiafrika zikiwemo wanyama pori na maisha ya vijijini.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa wachuuzi na wanunuzi huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa chini. Mazao mengi ya shambani kama vile nyanya, vitunguu, viazi vitamu na ndizi zimetawanyika kwenye mikeka au turubai.

Myu amekaa kwenye kiti cheupe cha plastiki akipumzika katikati ya duka ya maua. Meza na viti vingine vimezungukwa na rundo kubwa la maua ya rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu na njano na waridi yaliyofungwa kwenye ndoo na mabango.

Masoko ya mazao mapya jamejaa matunda na mboga mbali mbali, yakiwa yamepangwa kwa wingi. Sehemu kubwa imejaa biringanya na matango mabichi, yaliyopangwa vizuri. Kwenye kona kuna ndimu, huku rundo kubwa la tangawizi likijaza kikapu kikubwa.

Jengo refu la kisasa lenye gorofa nyingi limechomoza mbele ya anga lenye mawingu meupe. Kuta za jengo zimepakwa rangi ya mchanga au kijivu chepesi, na madirisha yake makubwa yanaaksi rangi ya blue ya anga.

Majengo marefu ya ghorofa yamesimama chini ya anga safi ya blue yenye mawingu machache. Jengo moja lina rangi ya kijivu na njano, likiwa na madirisha mengi ya vioo, na jengo jingine lina rangi ya chungwa, kali.

Kubwa la nyasi lililokatwa vizuri liko mbele likiwa na mti mkubwa wa mitende katikati ,nyuma ya nyasi kuna uwa au kijani kibichi uliofupishwa kwa uangalifu ukiteganisha shamba na majengo.

Anga limefunikwa na mawingu mazito ingawa kuna sehemu zenye mwangaza. Kuna dalili za shughuli za ujenzi na maeneo ya makazi duni chini. Majengo ya juu na madogo yamechanganyika yakionyesha maendeleo ya mijini.

Jengo refu la rangi ya kijani kibichi na manjano lililoandikwa, bonastare heights, juu yake. Jengo hili lina madirisha mengi yenye grill na limejengwa kwa matofali. Karibu na jengo hili kuna jengo lingine jeupe la ghorofa.

Majengo marefu ya kisasa yakiwa yamejengwa kwa mtindo wa ghorofa nyingi yakiwa na madirisha ya blue yanayong'aa. Katikati ya majengo hayo kuna eneo la kuchezea ya watoto wenye bembea na vifaa vingine vya burudani.

Jengo refu la ghorofa likiwa na kuta za matofali ya rangi ya kahawia na madirisha makubwa ya kioo yenye rangi ya bluu. Inaonekana kuwa na ghorofa nyingi, baadhi zikiwa bado zinaendelezwa ujenzi kama inavyoonekana katika sehemu za muundo wa zege.

Bango refu la matangazo limewekwa juu ya nguzo likitangaza huduma za kifedha. Juu kabisa jina la kampuni, Mwananchi Credit, linaonekana wazi. Bango hilo linaeleza kuhusu title deed loans upto 25 million likimaanisha mikopo inayohitajika hatimiliki.

Jengo refu la kisasa lenye gorofa nyingi limepigwa na mwanga mkali wa jua. Jua linaagaza kutoka upande wa kushoto lilitegeneza mwangaza mkali wa vivuli kwenye jengo. Masirisha ya kioo yanaonekana kila gorofa likionyesha muundo wa kisasa na matumizi ya vifaa vya kisasa.

Jengo la kisasa lenye paa ya vigae vya rangi ya kahawia imesimama wazi chini ya anga la blue .Kuta za nyumba zimepakwa rangi nyeupe au mchanga na kuna madirisha meusi yaliyoonekana kwa mbali.

Lango jeusi lenye ua wa wembe. Karatasi nyeupe imebandikwa kwenye lango likiwa na ujumbe ulioandikwa kwa mkono . Ujumbe unasema two bedroom house to let na namba ya simu 0794723525.

Uwanja mpana wa majani umesimama mbele ukiwa na uzio wa rangi ya bluu na nyeupe ukipita katikati. Nyumba mbili za kisasa zenye paa za vigae zimejengwa nyuma ya uwanja. Nyumba iliyo upande wa kulia ina paa la kahawia na paneli za jua zilizowekwa juu yake.

Hii ni sebule kubwa iliyo na sakafu ya mbao inayong'aa. Madirisha makubwa yanachukua ukuta mzima wa chuma; yakiruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia na kutoa mtazamo wa majengo mengine nje.

Majengo mawili marefu ya ghorofa yamejengwa kwa mtindo unaofanana yakionekana yakitazamana. Kuta za majengo zimetengenezwa kwa matofali ya kijivu na zimeunganishwa na mistari mepesi ya rangi ya mchanga huku kila ghorofa ikiwana balcony ndogo.

Nyumba mpya ya kisasa imejengwa na paa la vigae. Eneo la mbele limefunikwa kwa changarawe likiwa nafasi kubwa kuegesha magari. Ukuta wa mawe umejengwa kando ya nyumba. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Sehemu kubwa ya ardhi tupu iliyokaushwa na jua iko chini ya anga safi ya buluu. Kuna rundo la udongo mweusi kati kati ya eneo hilo likionyesha labda shughuli za ujenzi au kilimo. Nyuma majengo kadhaa yanaonekana likiwemo jengo refu na ghorofa lenye rangi ya machungwa na kijivu.

Hili ni tangazo la mauzo ya viwanja likiwa na number za simu za mawasiliano kwa wauzaji bango hilo lina rangi nyeupe na maandishi mekundu yaliyochorwa kwa mtindo wa kizamani. Nyuma ya bango kuna lango lililotengenezwa kwa mabati likionyesha kuingia kwenye eneo la viwanja

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa na kuta za mawe ya ujenzi na mistari ya rangi ya machungwa, limesimama katikati ya eneo la wazi. Kwenye sehemu ya juu ya jengo, kuna maandishi yanayosomeka, Johnbosco Learning Hearts.

Mjengo wa mtaa wa jiji unaonekana, ukiangazia majengo marefu yenye miundo tofauti. Upande wa kulia, jengo jeupe refu linaonekana likiwa na nguzo za taa za barabarani zikichomoza. Katikati na mbali kidogo, jengo la rangi ya kijani kibichi linavutia macho, likionyesha tofauti ya rangi katika mazingira ya mjini.

Soko kubwa la mboga na matunda ni safi na limepangwa vizuri. Kuna rundo kubwa la viazi upande wa kushoto likionyesha wingi wa bidhaa. Kwa mbele zaidi, kuna vitunguu na mboga nyingine nyingi zilizopangwa kwa kuvutia.

Rafu za maduka zilizojazwa vinywaji vya kuongeza nguvu, zikiwaka kwa mwanga wa bluu. Juu ya rafu hizo kuna ishara kubwa inayong'aa yenye maandishi, energy zone . Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye ngazi mbalimbali zikiwa na chupa na makopo ya rangi tofauti.

Katika duka kubwa la rejareja kaunta za malipo zimepangwa kwa safu. Wateja kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri wahudumiwa. Kuna ishara nyekundu zinazosomeka express counter zikionyesha njia za haraka za malipo.

Dirisha la duka la nyama lina aina mbalimbali za nyama mbichi. Nyama zimepangwa kwa makini kwenye trei na vipande tofauti. Baadhi vikiwa vimefungwa kwenye vifungashio. Kuna pia matunda kama ndimu na nyanya zilizowekwa kwa mapambo.

Ndani ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Njia kuu ya duka inaonekana wazi ikiwa na vigae safi na wateja wachache wanaonekana wakitembea mbali. Katikati ya njia, kuna bango kubwa la manjano linalotangaza promotion na nambari mia tano na saba.

Duka kubwa la rejareja likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Ishara kubwa ya Ladies essentials 16 inaning'inia kutoka dari ikionyesha sehemu ya duka. Kwenye rafu za mbele, bidhaa za utunzaji wa kibinafsi kama vile shampoos na lotions zimepangwa vizuri.

Hii ni ndani ya duka kubwa au duka kuu ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu ndefu. Ishara nyingi zenye neno promo na rangi nyekundu na machungwa zimening'inia au zimewekwa wima zikionyesha kuwa kuna ofa na punguzo.

Mwonekano wa ndani wa duka kubwa la Clean Shelf Fresh Market likionyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali kuanzia sabuni hadi vitu vya jikoni. Njia za kati ziko wazi na safi zikitoa nafasi ya kutosha kwa wateja kupita.

Safu za mboga na matunda zimepangwa vizuri kwenye rafu za kijani ndani ya duka kubwa. Kuna karoti nyingi za chungwa, vitunguu vyeupe na tangawizi, limau za kijani na matunda mengine yamepangwa kwa ustadi kwenye rafu.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja rafu zimejaa bidhaa mbalimbali hasa chakula cha mbwa. Mifuko mikubwa ya chakula cha mbwa imepangwa kwenye sakafu na rafu za chini. Juu ya rafu kuna pakiti ndogo ndogo za chakula cha umbwa cha aina tofauti.

Duka kubwa la kisasa la vyakula limejaa bidhaa mbalimbali, sehemu ya matunda na mboga imepangwa vizuri upande wa kulia ikionyesha wingi wa bidhaa safi. Sehemu ya mkate na bidhaa zilizokapia zinaonekana mbele.

Safu ndefu za nyama na kuku zimepangwa kwa umaridadi kwenye friji kubwa ya duka. Kila bidhaa imewekwa kwenye pakiti yake maalum ukionyesha usafi na ubora. Aina tofauti za nyama zinaonekana.

Ndani ya duka kubwa la rejareja rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo pakiti za unga na bidhaa nyingine za vyakula. Neno flour linaonekana kwa herufi kubwa nyeupe kwenye ukuta mweusi upande wa kushoto likionyesha eneo la bidhaa za unga.

Hifadhi ya duka la rejareja imejaa chupa za pombe zikiashiria maduka makubwa au sehemu maalum ya kuuza vinywaji. Safu ndefu za rafuu zimejaa chupa za aina mbalimbali za pombe zikiwemo Whisky, vodka na beer .

Duka lina lango la kuingilia lenye maandishi entrance . Wateja kadhaa wanatembea ndani ya duka na karibu na sehemu ya kulipa. Nembo ya kahawa ya spring valley coffee , imewekwa kwenye kaunta ya mbao. Sakafu safi iliyotawaliwa na vigae inaaksiri nuru.